Hili ni kundi la watu waliokusanyika uwanjani wakiwa na furaha kubwa wengi wamevalia mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya kijani, nyeusi, nyeupe, na nyekeundu. Baadhi wameshika bendera ya taifa wakiimba na kushangilia.